Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti pamoja na vyupa vilivyohifadhi kimiminika, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua dawa za asili.

Eneo lenye mkusanyiko wa chupa ndogo zenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani zilizochapishwa maneno kuashiria ni maelekezo ya matumizi, ikiashiria kuwa ni chupa zilizohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya tiba asili.